Huu ni mchoro ambayo inaonyesha thana ya masomo ya mtandaoni au kozi za mafunzo. Katikati kuna kifaa kikubwa cha kijiditali, kinachofanana na kompyuta kibao au skrini, kinachoonyesha yaliyomo kwenye kozi kama vile, video na moduli za kujifunza.

Hapa ni eneo la kazi lenye komyuta kubwa ya mezani katikati. Kwenye skrini ya kompyuta kuna picha ya mwanamume aliyevaa suti ya buluu na tai akiwa amesimama mbele ya ubao mweusi wenye fomula za hisabati. Mbele ya kompyuta kuna kibodi.

Huu ni mchoro wa kidijitali unaoonyesha kompyuta ndogo ikifunguka kutoka kwenye kitabu chenye kurasa zinazopepea. Inaashiria mwingiliano au muunganiko kati ya elimu ya jadi na teknologia ya kisasa.

Hii mchoro unaonyesha dhana ya usimamizi wa ubunifu katika elimu na ujifunzaji. Katikati kuna kompyuta ya mezani yenye skreeni inayoonyesha vitabu ishara ya video na kioo cha kukuza. Ikionyesha ujifunzwaji wa kidijitali.

Kompyuta ndogo iliyo wazi upande wa kushoto na rundo ya vitabu vinne vilivyopangwa juu ya kila kimoja upande wa kulia. Kwa nyuma kuna rafu za vitabu zilizofifia zikionyesha mazingira ya maktaba au duka la vitabu.

Msichana mdogo mwenye nywele ndefu zilizofungwa ameketi kwenye dawati la mbao na kutumia kompyuta. Anaonekana akitabasamu na kupunga mkono labda akizungumza na mtu kupitia simu ya video au darasa la mtandaoni.

Mwanaume mwenye nywele za dhahabu ameketi kwenye dawati akirekebisha tai yake au shati. Amevalia shati jeupe na anaonekana akijiandaa kwa ajili ya tukio au kazi. Dawati lake lina kompyuta, simu ya mezani, vikombe na masanduku ya kadibodi. Nyuma yake kuna dirisha lenye pazia nzito na samani za kibao.

Watoto wawili wadogo wamekaa mbele ya kompyuta. Wanajifunza au kufanya kazi. Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa, yuko mbele. Anaonekana makini na anavutiwa na anachofanya. Nyuma yake kuna mvulana mwingine mdogo.

Kompyuta ndogo iko katikati ikionyesha mwalimu mwanamke akifundisha mbele ya ubao mweupe. Mikono miwili inaonekana ikishikilia daftari na kuandika kwenye daftari lingine; ikionyesha mwanafunzi anayeshiriki darasani. Meza ina vifaa mbalimbali vya shule kama vile kalamu, vitabu na simu kuashiria mazingira ya kujifunzia nyumbani.

Kompyuta ndogo imesimama wima kwenye uso uliofunikwa na vipande vidogo vya rangi mbali mbali vinavyofanana na matofali ya kuchezea au vifaa vya kujifunzia skrini ya tablet l inaonyesha programu yenye iPhoned mbali mbali ikiwa na rangi angavu na miundo ya kirafiki.

Wanawake wawili wameketi mbele ya kompyuta za mkononi wakifanya kazi au kusoma. Mwanamke aliye mbele ana nywele ndefu zilizopindwa na amevaa shati lenye michoro nyeusi na nyeupe. Amejikita kwenye kompyuta yake aina ya mac book .

Msichana mdogo anaangalia skrini ya kompyuta ndogo. Kwenye skirini ya kompyuta, kuna picha ya mwanamke mwingine labda akiwa kwenye simu ya video au darasa ya mtandaoni. Msichana ameketi kwenye meza yenye kitambaa jekundu na nyuma yake kuna eneo ya nyumbani lenye vitu vingine vya elektroniki.

Wasichana wawili wamekaa kwenye ngazi pana za ndani zenye vijiti vya chuma na vigingi vya kioo. Msichana aliye mbele ameketi na anatumia kompyuta ndogo huku yule wa nyuma ameshikilia kifaa kinachofanana na kompyuta kibao na anaonekana ana begi mgongoni. Wote wawili wanaonekana wamejishughulisha na mambo fulani.

Katika uwanda wa bluu safi, kuna kompyuta mpakato iliyo wazi, ikiwa na skrini nyeusi tupu. Juu ya skrini ya kompyuta hiyo, kofia nyeusi ya kuhitimu, imewekwa. Kando ya kompyuta mpakato, kuna rundo la vitabu vinne vilivyopangwa vizuri. Kila kimoja kikiwa na rangi tofauti.

Kundi la vijana ambao wamejishughulisha na kompyuta ndogo katika mazingira ya ofisi au chumba cha mafunzo. Mbele kuna mwanamke aliyevaa miwani, koti la rangi ya kahawia na shati la kupigwa akitumia kompyuta yake ndogo.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya masomo ya mtandaoni. Ina kompyuta ndogo kubwa yenye vitabu vitatu vilivyosimama wima kwenye skrini yake. Karibu na kompyuta kuna mwanamke aliyesimama kando ya ubao mweupe wenye orodha iliyoandikwa.

Wanafunzi kadhaa wanatumia kompyuta ndogo kwenye meza. Mbele, kuna kijana mwenye miwani anatabasamu huku akichapa kwenye kompyuta yake. Nyuma yake kuna mwanamke aliye na nywele ndefu zenye ushanga anatabasamu na kuangalia kando. Kuna nembo ya kofia ya kuhitimu juu. Wanaonekana wakiwa katika mazingira ya kujifunza au chuo kikuu.

Mwanamke kijana anafanya kazi au kusoma nyumbani amevaa shati ya rangi ya pinki na vipokea sauti vya masikio ni vyeupe na anatabasamu, ameketi kwenye meza mbele yake kuna kompyuta ndogo, daftari na kalamu.

Kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza ya mbao ikiwa na maneno E-learning kwenye skrini yake. Hii inapendekeza inahusu masomo ya mtandaoni au elimu ya kidigitali. Karibu na kompyuta hiyo kuna kikombe cha kahawa au chai. Kikombe kingine chenye rangi ya chungwa na bakuli ya penseli au vitu vingine vya ofisi.

Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta mpakato na kompyuta kibao, anachora kwenye kompyuta kibao kwa kutumia kalamu ya kidigitali . Skrini za kompyuta zinaonyesha michoro na grafu za data ikiwemo muundo wa ubongo wa mwanadamu na chipu ya AI .

Kijana mmoja anaangalia kompyuta mpakato iliyo wazi ambapo video ya simu inafanyika. Kwenye skrini ya kompyuta, kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ana asili ya kiafrika akiongea na kutabasamu. Pembeni kidogo juu ya skrini, kuna picha ndogo ya mtu mwingine ambaye anaweza kuwa na asili ya kiafrika.

Huu unahusu uvumbuzi, elimu na matumizi ya teknologia hasa akili bandia. Katika nyanja za kujifunza na maendeleo. Mkono unaoelekea ikoni kuu inaashiria ushiriki wa binadamu au matumizi ya teknolojia hizi kufikia malengo ya kielimu.

Kioo cha kukuza kinashikiliwa juu ya skrini ya kifaa cha elektroniki labda kompyuta kibao au simu kinachoonyesha ukurasa wa programu. Kwenye skrini kuna nebo.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha ofisi na anafanya kazi kwenye kompyuta ndogo iliyowekwa juu ya meza. Amevalia sweta nyeupe yenye manyoya. Kwenye meza yake kuna karatasi na kalamu na muundo wa meza unaonekana kuwa na picha au sanaa chini ya kioo. Nyuma yake kuna picha iliyopigwa fremu ukutani.

Huu ni mfano wa kujifunza kwa mbali au elimu ya mtandaoni ambao imekuwa maarufu hasa baada ya matuku ya covid-19.Msichana anaonekana akiwa na motisha na vifaa vya kisasa vya kujifunzia.

Wanaume wawili wamesimama karibu na meza iliyojaa nyara nyingi zenye rangi ya dhahabu na fedha zikionyesha mafanikio makubwa ya michezo au mashindano. Mwanaume mmoja amevalia sweta ya nyeusi na anaonekana akishika mpira wa miguu.

Chumba kidogo chenye vifaa mbali mbali, ikiwemo, friji, microwaves , birika la umeme, meza ya kusomea, na kiti, televisheni, pasi ya nguo, na kabati la nguo. Chumba hiki kimepangwa vizuri na kina dirisha lenye mapazia mazito. Kinacho ashiria kuwa ni chumba cha malazi.

Hapa ni kituo cha mazoezi ya viungo. Kuna watu kadhaa wanafanya mazoezi. Sakafu imefunikwa na zulia jekundu. Kuna vifaa mbalimbali vya mazoezi ya kuinua vyuma na mashine zingine za mazoezi ambazo zina rangi nyeupe au fedha.

Darasa tupu lenye viti na meza kadhaa za wanafunzi zilizopangwa kwa safu. Kuta za darasa zimepakwa rangi ya kijivu chini na rangi nyepesi juu. Na kuna mabango kadhaa yaliyobandikwa ukutani.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili , labda katika hoteli au nyumba ya wageni . Vitanda vyote vina shuka za rangi ya kijani kibichi na neti nyeupe za mbu zilizoning'inia juu. Kuna meza ya mbao na viti viwili vya kahawia na matakia mekundu upande wa kushoto.

Chumba chenye vitanda vingi vya ghorofa, vinavyofanana na vile vinavyopatikana katika hosteli au sehemu za malazi za wasafiri. Kuna vitanda vya mbao, baadhi vikiwa na magodoro na shuka. Dirisha kubwa lenye pazia ya kahawia liko upande wa kushoto.

Maabara ya kisayanzi yenye wanafunzi au watafiti wengi wakiwa wamevalia makoti meupe ya maabara. Wanatumia vifaa mbali mbali vya kimaabara vilivyopangwa kwenye meza ndefu zenye nyuso nyeusi. Kuna madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia

Huu ni uwanja wa michezo wa nje, labda uwanja wa mpira, wa kikapu, au wavu, ukiwa na rangi ya nyekundu-kahawia. Kundi la vijana, wengi wao wakiwa wamevaa nguo zenye rangi za machungwa na nyeusi, wanaonekana wakicheza au kufanya mazoezi kwenye uwanja huu.

Darasa la shule lenye viti na meza tupu zilizopangwa safu. Madawati na viti vimejengwa kwa mbao na chuma na kuta za darasa zina rangi ya blue iliyopauka na kuonyesha alama za kuchakaa.

Hiki ni kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha chini kimetandikwa shuka yenye maua na kuna mto mmoja. Kitanda cha juu kina godoro la rangi ya zambarau. Kwa nyuma, kuna dirisha lenye mapazia yanayopitisha mwanga. Chumba kinaonekana kuwa cha kulala pengine cha hosteli au chumba cha pamoja.

Chumba chenye vitanda viwili vya gorofa vinavyodokeza kuwa ni chumba cha hosteli au bweni. Vitanda hivyo vimetengenezwa kwa mbao na vimeandaliwa na magodoro na matandiko. Kuna televisheni mbili ndogo zilizowekwa kwenye kuta au juu ya makabati.

Darasa la zamani likiwa na madawati na viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Madawati yanaonekana kuwa yametumika sana na yana alama za kuchaka. Kwenye ukuta wa nyuma wa darasa kuna ubao mweupe na ramani ya dunia imebandikwa karibu na ubao huo.

Chumba cha kulala chenye mandhari ya kipekee. Ukuta umepakwa rangi ya kijani kibichi. Kitanda kimefunikwa na shuka yenye muundo wa zebra nyeusi na nyeupe na ubao wa kichwa cha kitanda una muundo wa jua au chuma na mbao. Kuna meza ndogo za kando ya kitanda na viti vya kisasa pamoja na sakafu nyekundu.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili, kitanda cha kushoto ni kikubwa kidogo kuliko kile cha kulia, na vyote viwili vinafuremu za mbao nyepesi na shuka nyeupe. Kila kitanda kina neti nyeupe zinazoning'inia kutoka juu, na kitanda cha kulia pia kina neti ya bluu iliyoning'inia upande mmoja.

Kundi la wanafunzi waliovalia tishati za rangi za kijivi zenye maandishi Goodcreek. Wameketi kwenye nyasi bandia, wakimsikiliza mwalimu au kocha. Mwalimu anaonekana akitoa maelekezo au akifundisha kitu. Kuna watu wengine wawili wamesimama nyuma ya mwalimu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa vijana wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wenye nyasi na udongo , kuna goli la mpira wa mguu upande wa kushoto. Nyuma ya uwanja kuna ukuta na miti mirefu.

Jumba kidogo ambacho kinaonekana kuwa cha kulala au cha mwanafunzi katikati ya jumba kuna kitanda kimoja kilicho tandikwa shuka enye michirizi nyeusi na nyeupe inayofanana na ngozi ya punda milia.

Kundi la watoto ambao wanaonekana kuwa wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wamekaa kuzunguka meza kubwa ya mbao. Baadhi yao wana vifaa vya kielekitroniki kinavyoonekana kama kompyuta ndogo au kompyuta kibao. Nyuma yao kuna rafu zilizojaa vitabu.

Chumba chenye kompyuta nyingi kinacho onekana kama maabara ya kompyuta au darasa. Kompyuta zimepangwa kwenye meza ndefu na kuna madirisha makubwa yenye nondo juu. Chumba kinaonekana kuwa tupu bila watu.

Kundi la wanawake saba wakiwa wamevalia nguo nyekundu na nyeusi na wengine wakiwa na pamba nyekundu za shangwe. Wako katika uwanja wenye nyasi na baadhi yao, wako na pozi za furaha wakionyesha ishara za shangwe au densi.

Katika chumba hiki pana, kuna meza za kompyuta zilizopangwa kwa safu , zikiwa na kompyuta za mezani na viti vya ofisi vya rangi ya buluu na muundo wa mbao. Kila meza inaskrini nyeusi ya kompyuta na CPU yake. Sakafu ni ya marumaru au ving'ae vyepesi na dari inataa ya umeme.

Chumba kisicho na samani chenye sakafu ya mbao. Kuna dirisha kubwa lenye umbo la bay window lenye fremu nyeupe likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Chini ya dirisha kuna kabati nyeupe iliyojengwa ndani.

Mwanamke mmoja amesimama kwenye ngazi ndogo akiangalia vitabu kwenye rafu ya maktaba. Ana nywele ndefu zilizosokotwa kwa mtindo wa rasta zenye rangi ya dhahabu. Amevalia fulana nyeupe na suruali nyeusi.

Chumba chenye kitanda cha orofa kilichotengenezwa kwa mbao. Kitanda cha juu kina godoro lenye shuka za buluu na miraba, wakati kitanda cha chini kina godoro lenye shuka za rangi nyingi za maua karibu na dirisha lenye mapazia meupe na kahawia.

Tukio kubwa la ndani, labda mkutano, semina au hotuba ambapo idadi kubwa ya watu wamekusanyika kuskiliza au kushiriki, inaweza kuwa katika ukumbi wa chuo kikuu, kituo cha mikutano au ukumbi wa sanaa.

Vitanda viwili vya ghorofa vilivyo tengenezwa kwa mbao. Kila kitanda lina godoro lililofunikwa kwa plastiki likonekana kuwa jipya au halijatumika. Juu ya ghorofa hizi kuna vitu vilivyo fungwa kwenye mifuko vya plastiki. Chumba kinaonekana kuwa rahisi na sakafu ya vigae.

Watu wawili, mwanaume na mwanamke wanafanya kazi kwa umakini kwenye vifaa vya kielektroniki. Wanaoenekana kuwa mafundi au wahandisi wakitumia zana maalum kama vile mikono ya taa ya kukuza ilikuona vizuri vijensi vidogo.

Watu wanne wameketi, kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe, na mapambo mekundu ya kijani kibichi, wanaonekana wakiwa kwenye mtukano, au tukio fulani. Wanaume wawili wamekaa upande wa kushoto, mmoja amevaa shati lenye maua, na mwingine anavaa sare nyeupe.

Vijana wawili wamekaa kwenye viti vya mbao, wakiwa wametazama komputa mbili tofauti. Wote wawili wamevaa hedifoni maskioni na wanaonekana wakiandika kwenye vibodi vya komputa. Komputa hizo zina skirini za zamani na kesi za Cpu , za kawaida. Kuna nyaya na vitu vingine vidogo juu ya meza ya mbao.

Mwanamke mweusi ambaye huenda ni daktari au mtaalamu wa matibabu, amevaa koti jeupe la maabara. Ameshika mikono ya mtoto mdogo. Mtoto huyo ameketi juu ya mpira mkubwa wa blue na anaonekana akitabasamu na kufurahia. Upande wa kulia kuna mwanamke mwingine mweupe ambaye huenda ni mzazi au mlezi.

Kundi la watoto wanne wanaume, wote wamevalia sare za shule zinazofanana , zikiwemo shati za mistari na kaptula za bluu. Mmoja wa watoto ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akitabasamu huku watoto wengine watatu wamesimama karibu naye nakutabasamu pia.

Msichana kijana amekaa kwenye meza darasani au chumba cha kujifunzia ,akiwa amevalia hedifoni za bluu maskioni. Anaonekana akitazama na kuguza skrini ya komputa kibao, iliyowekwa mbele yake. Amevalia koti la kijivu lenye mchoro na shati jeupe ndani. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na vifaa vingine vya shule.

Mwanamke anatumia kompyuta akiwa ameketi kwenye dawati. Anaonekana akichapa kwenye kibodi maalum cha braille kinachotumika na watu wasiyoona. Kompyuta ina skirini kubwa na kuna mmea wa ndani kwenye sufuria ndogo karibu na kompyuta.

Wanaume wawili wamekaa mezani wakitumia kompyuta ndogo. Mwanaume aliye mbele amevaa shati la rangi ya kijivu. Mkono wake unaonekana ukiwa unaelekeza kitu kwenye skrini ya kompyuta. Mwanaume mwingine aliye mbele ya kamera ana tabasamu kubwa usoni mwake na anaonekana kufurahia kile kinachoonyeshwa kwenye kompyuta. Ana nywele fupi za rangi ya dhahabu.

Chumba kinachooneka kama kituo cha sanaa au warsha, kundi la watu wanajishughulisha na shughuli za ufundi. Meza iliyo katikati imejaa vifaa vya sanaa kama vile: rangi, gundi na pamba za pambo. Mwanamume mmoja anaonekana kuwa mwalimu au mratibu. Amekaa katikati akizungumza na watu wengine.

Mwalimu au msaidizi wa kike anasaidia wanafunzi wawili wa kike. Wanafunzi hao wamekaa mbele ya kompyuta za mkononi, na mmoja wao amevaa vipokea sauti vya masikioni. Mwalimu ameinama kidogo na anaonekana akitoa maelekezo au msaada kwa wanafunzi hao.

Watoto kadhaa na mtu mzima wanaonekana wakifanya kazi. Katikati kuna mtoto wa kiume anayeonekana kuwa na umri wa shule ya msingi amejikita katika kuchora au kuandika kwenye karatasi. Amevalia fulana nyeupe yenye mistari nyeusi na nyekundu na ana nywele zilizonyolewa fupi.

Mvulana mdogo aliyevaa sare za shule ameketi kwenye dawati darasani. Anachora au kuandika kwenye karatasi huku akishika penseli ya rangi nyekundu na mkono wake mwingine umenyooshwa juu akionyesha kuwa anataka kujibu swali au kushiriki.

Hii ni mazingira ya darasani labda katika shule ya msingi. Mwalimu mwanamke amevaa fulana nyekundu na sketi nyeupe. Anashikilia bango kubwa lenye irabu zikionyesha pamoja na picha za mikono zinazoashiria lugha ya ishara. Mbele yake, kuna mtoto mdogo amevaa sweta nyekundu akijaribu kuiga ishara ya herufi. Ubaoni nyuma yao, kuna maandishi ya Kiswahili.

Msichana mwenye ulemavu ana tabasamu pana na anapiga makofi akiwa ameketi darasani. Amevalia sweta ya rangi ya waridi na mbele yake kuna daftari na kalamu. Nyuma yake wanafunzi wengine wanaonekana wakifuatilia masomo na kuta za darasa zina matofali yenye rangi ya kahawia.

Ushirikiano kazini na msisitizo wa ujumuishi inaweza kuwakilisha mafunzo kazini, usaidizi wa kitaalamu au ushirikiano kati ya wafanyi kazi. Uwepo wa mtu anayeonekana kuwa na ugonjwa wa down syndrome unaeza kusisitiza ujumuishi wa watu wenye mahitaji maalum katika nguvu kazi .

Umuhimu wa upatikanaji wa elimu na burudani kwa watu wenye ulemavu inaonyesha uhuru na uwezo wa mwanamke huyu kujihusisha na maswala ya kielimu na kusoma shukrani kwa vifaa vya kisasa na mazingira yanayoruhusu upatikanaji

Watoto wawili wameketi kwenye benchi mbele ya ubao mweusi. Mmoja wa watoto anazungumza na mwingine kwa kutumia ishara za mikono, huku mwingine akimsikiliza kwa makini. Kwenye ubao mweusi kuna maandishi kama my name is, my school is na my school is in . Hii inaweza kuashiria kuwa ni shule ya viziwi au wanaojifunza lugha ya ishara.

Mwanamme mweusi mwenye ulemavu anayetabasamu na anaonekana mwenye furaha. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu; amevalia kishati cha kijani kibichi na aproni. Anaonekana kuwa katika semina au studio.

Mtoto mdogo mwenye nywele za dhahabu na macho ya bluu ameketi kwenye meza na kunyoosha msisimko au shangwe kwa kunyoosha mikono yake na kufinya ngumi zake. Anaonekana akitazama kitabu cha njano au karatasi.

Mvulana mdogo mwenye kiti cha magurudmu anatabasamu na kunyoosha mikono yake mbele amevalia shati jeupe na kaptura fupi za blue pamoja na mkoba nyuma yake kuna wengine wamesimama wakionekana kama wanafunzi au wafanyakazi wa shule.

Chumba kinachoonekana kama shule au kituo cha jamii. Pana watu wanne wameketi kwenye meza ndefu. Watu wawili wanaonekana wakiwa wazima na wawili wakiwa vijana, wote wakiwa wanashiriki katika shughuli fulani inayohusisha mikono yao.

Msichana mdogo mwenye tabasamu pana na anayeonekana kufurahia akiwa amevaa miwani. Mikono yake imeinuka juu kana kwamba anashangilia au kucheza. Amezungukwa na maumbo mbalimbali yanayoonekana kuwa ya plastiki au glasi na mengine yamekuwa juu ya mengine kama jengo ndogo.

Mwalimu au mtaalamu anashirikiana na watoto wawili. Mtoto mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anacheza gitaa huku mwalimu akimuangalia kwa upendo. Mtoto mwengine amekaa kwenye meza nyuma yao akicheza na vifaa vya kujifunzia. Wote wanaonekana wakiwa wakatika mazingira ya ndani, labda darasani.

Msichana mchanga na mwanamke mzima ndani ya bwawa la kuogelea. Msichana huyo ambaye ana kofia ya kuogelea ya rangi ya buluu na amevaa nguo ya kuogelea ya rangi ya waridi anaonekana akiegemea begani mwa mwanamke huyo na anatabasamu.

Kundi la watu wanne walioketi kwenye meza ndefu inayofanana na chumba cha mahakama au chumba cha mikutano. Watu watatu wamekaa upande mmoja wa meza wakikabili upande mwingine. Mwanamume mmoja ambaye ameweza kuwa na nywele za rangi ya dhahabu amekaa upande wakushoto akiwa amevaa shati la rangi ya udongo.

Kundi la watu watano wanajishughulisha na kupika pamoja. Mzee mmoja ambaye anaonekana kuwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anavalia koti la njano anacheka kwa furaha huku akikata mboga. Watu wengine wanne wakiwemo wanawake wawili na wanaume wawili wamevaa aproni na wakishughulikia na kukata na kuandaa mboga mbalimbali.

Mwanamume anayeonekana kuwa na asili ya Asia akiwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu na kufanya kazi kwenye kompyuta ndogo. Amevalia shati la njano na anaandika kwa daftari huku akitazama skrini ya kompyuta. Eneo linaonekana kama ofisi au nafasi ya kazi na kuna kikombe cha kahawa na rafu kwa nyuma.

Watoto watatu wote wakiwa na miwani, wanajifunza na kucheza mchezo wa bodi kwenye meza. Mtoto aliye mbele kabisa ambaye anaonekana kuwa mweusi na amevaa miwani ya macho, anaelekeza kwa kidole chake kwenye bodi.

Huu ni mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi kwa ushirikiano, labda mwalimu au msaidizi akimfundisha au kumsaidia mwanafunzi. Hisia ya ushirikiano na kujifunza ni dhahiri.

Kundi la watu wanne wameketi katika duara wakijifunza au wakifanya mazoezi ya lugha ya ishara. Wawili kati yao, mwanaume na mwanamke, wanaonekana wakifundisha au wakielekezana ishara huku wengine wawili wakishiriki kikamilifu.

Msichana mdogo ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta ya mkononi akitabasamu na kuonyesha ishara ya sawa kwa kutumia kidole gumba juu. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizojazwa. Anaoekana yuko kwenye mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Kijana aliye keti kwenye kiti maalum cha magurudumu anatabasamu kwa furaha. Mwanamke anaye onekana kuwa mwalimu au msaidizi ameketi karibu naye na anamsaidia kucheza na vinyango vya kujenga.

Watu wawili ambao wanafanya kazi pamoja katika semina au warsha. Kushoto ni mwanamke mwenye nywele fupi zilizokunjamana ambaye amevaa apron ya rangi ya mistari ya buluu na nyeupe juu ya shati nyeupe. Anaonekana kushika kifaa fulani kinachofanana na kishikio.

Michoro inayoonyesha mikono miwili ya binadamu ikiwa imenyooka juu ikiangalia chini kwenye uso uliyo na muundo wa nukta nukta. Mikono yote miwili imetolewa kwa rangi ya buluu iliyokolea na kivuli vyake vinaonekana chini yake.

Watoto watatu wa kike wamekaa pamoja wakiwa wamekumbatiana na kutabasamu kwa furaha. Kijana aliye katikati ana nywele za rangi za dhahabu na sura ya pekee. Huku akiwa amekumbatia wenzake wawili. Mmoja wao ana nywele nyeusi.

Hapa ni darasa la shule lenye wanafunzi kadhaa, wakiwa wameketi kwenye madawati ya mbao. Mwalimu ambaye ni mwanamke amesimama mbele ya darasa ,na wanafunzi wanamzingatia .Wengine wanaonekana kuandika kwenye daftari .

Kijana ambaye amevaa kifaa cha kusaidia kuskia, nywele zake zimekatwa fupi na kuna alama inayofanana na kuvuu nyuma ya sikio lake. Mbele yake kuna mwanamke huenda mwalimu anayezungumza na kutumia mikono yake kuashiria kitu. Wote wawili wanaonekana kuwa darasani na vitabu na dawati vinaonekana mbele.